Kuna watu wawili wakiwa wamekaa pamoja labda katika ofisi au jumba cha mawasiliano. Mtu wa kwanza amekaa kwenye kiti akivalia barakoa akitazama chini kwenye meza. Anaonekana amevaa fulana ya buluu na juu yake vesti nyeupe.

Ninaonyesha kiti maalum cha kuogea au cha kutumiwa bafuni kilichotengenezwa kwa madini mepesi kama alumini chenye miguu minne na mikono miwili ya kushikilia.

Ni mikono miwili ya mtu ikiwa imevaa vifaa viwili vinavyofanana, kila kimoja kikiwa na kamba na mpini mweusi. Vifaa hivi vinaonekana kutumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kuinua uzito

Ni mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na utapia mlo mkali akishika maziwa au kifurushi cha chakula na mabaka meupe kwenye mdomo wake na sura yake inaonyesha dalili za udhaifu.

Ni kundi kubwa la watu wakiwemo wanawake na watoto wamekaa chini wakiwa wamezungukwa na mifuko miekundu iliyojaa vitu ambayo huenda ni misaada iliyotolewa

Kuna mwanamke akiwa amebeba mtoto mgongoni na nyuma ya shati lake la kijani kuna maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa community health volunteer . Hii inaashiria kuwa mtu huyo ni mfanyakazi wa kujitolea wa afya ya jamii.

Kliniki ya rununu inayoitwa beyond zero mobile clinic. Inaonekana kuwa ni labda katika eneo la vijiji au la jamii kwani miti nyasi nyuma. Watu kadhaa wapo karibu na kliniki hio.

Ni mkusanyiko wa watu ndani ya chumba chenye paneli za mbao kinachoonekana kuwa mahakama, bunge au chumba cha mikutano rasmi. Watu hao wamekaa kwenye viti vilivyoandaliwa kwa utaratibu na baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi meusi.

Ni mdomo wa mtoto mdogo, ukiwa wazi. Huku vidole viwili vilivyovaa glavu nyeupe vikiwa vinashikilia midomo wazi ili kuruhusu kuonekana vizuri Kwa meno ya juu na ya chini ya mtoto. Meno yanaonekana kuwa meupe na machache.

Vifaa vya meno ambavyo hutumika na madaktari wa meno katika utunzaji na matibabu ya afya ya meno. Baadhi ya vifaa vinavyo onekana ni mswaki, kioo cha meno ,vifaa vya kuchunguza na kusafisha meno kama vile explorer na sclera ambavyo hutumika kuondoa jalada na uchafu kwenye meno .

Ni tabasamu la mtu mwenye rangi nyeusi ya ngozi, midomo yake inaonekana yenye afya na unyevu. Huku meno yake yakiwa meupe na yamepangana vizuri, yakionyesha afya bora ya meno. Sehemu ya juu na chini ya meno, inaonekana safi na yenye kung'aa.

Kuna mdomo uliofunguka kidogo ukiangazia meno safi na meupe. Chombo cha meno kinachoonekana kama kioo kidogo cha daktari wa meno kimeingizwa mdomoni kikishikiliwa na mkono uliovaa glovu ya blue .

Ni ulinganisho wa meno kabla na baada ya matibabu au utaratibu wa kung'arisha meno. Meno yakiwa na rangi ya kahawia au njano ikionyesha madoa au kubadilika rangi kabla ya matibabu. Ya pili, yakiwa meupe na safi zaidi ikionyesha matokeo baada ya matibabu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa shati ya blue . Daktari aliyevaa glavu nyeupe anatumia zana maalum za meno ndani ya kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake na kuwa kioo.

Mdomo uliofunguka ukionyesha meno, na kuna chombo kinachofanana na brush ndogo au apliketi yenye ncha nyeupe ikiguza jino la mbele. Kitu hicho kinaweza kuwa kinatumika kupaka gel , resini au dutu nyingine kwenye jino. Kuashiria mchakato wa matibabu ya meno au vipodozi vya meno.

Kuna vifaa vya kitabibu vinavyotumika katika kliniki ya meno. Kuna vifaa vya chuma kama vile kioo cha daktari wa meno, forceps na vifaa vingine vya uchunguzi wa meno. Pia kuna mfano wa meno ya binadamu unaotumiwa kwa mafunzo au maelezo kwa mgonjwa.

Ni mkusanyiko wa vifaa vya usafi wa kinywa na meno, vikiwa vimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya buluu. Vifaa hivi vinajumuisha aina tofauti za miswaki, kamba ya kusafisha meno katika vifunganishio viwili.

Kuna watu kadhaa wakitembea kwenye maji yaliyotuama, yanayoonekana kuwa mafuriko huku maji yakionekana kufikia magoti au kiuno cha baadhi yao. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo au makazi, ikipendekeza kuwa eneo lililoadhirika ni la makazi.

Ni kundi kubwa la watu waliokaa nje, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakimskiliza mtu anayezungumza au kuelekeza kitu. Mbele ya umati Kuna watu wawili waliovaa fulana zenye maandishi nutrition volunteer, mgongoni mwao.

Ni wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga wakisafirisha mgonjwa au kifaa maalum kutoka au kuelekea ndege ndogo, labda ndege ya kubeba wagonjwa.

Ni eneo, lililokumbwa na maafa pengine kutokana na mvua kubwa, au mafuriko. Kama inavyoashiria, udongo wenye matope na chafu. Kumeonekana uharibifu wa miundo ikiwemo sehemu ya jengo lililobomoka, au kuharibika vibaya upande wa kushoto. Vifaa na mabaki ya ujenzi, yamesambaa chini.

Kuna mtu labda mchungaji akisimama kwenye ardhi yenye vumbi au mchanga na kundi la mbuzi walio wengi wakiwa karibu naye. Inaonekana Kua eneo la vijini au eneo lenye ukame na kuna miti nyuma yaliyo kijani kibichi.

Ni eneo lililokumbwa na uharibifu mkubwa likiwa na mabaki ya bati yaliyokunjamana na yaliyoteketea yanayoashiria moto au janga jingine kubwa lililotokea, huku watu wakiwa wametapakaa eneo hilo. Hali inayoleta hisia ya majanga, hasara na pengine msiba.

Ni kundi, la watu wengi, wakipitia maji mengi ya mafuriko yenye rangi, ya udongo. Watu hawa, wanaonekana kuwa katika hali ngumu, huku maji yakiwafikia, kifua, au kiuno. Baadhi yao, wamevalia fulana za kuokoa maisha, zenye rangi ya, machungwa.

Gari la Pickup lenye rangi ya kijani na machungwa likiwa na nambari 911 zilizochapishwa kando yake pamoja na maandishi mengine. Mtu aliyevaa sare ya kijeshi au polisi akiwa na kofia ya chuma na silaha amesimama juu ya sehemu ya nyuma ya gari.

Ni mandhari ya chini yacm maji ikionyesha miamva ya matumbawe iliyojaa uhau. Maji yanaonekana kuwa safi na ya bluu iliyokolea yakiruhusu mwanga wa jua kupenya na kuangazia miamba hiyo maridadi.

Ni mtu, anayehudumu katika fani ya matibabu, labda daktari, au nesi, akijiandaa kwa ajili ya utaratibu fulani. Amevalia mavazi maalum, ya upasuaji, kofia ya upasuaji na barakoa. Anaonekana akiosha mikono yake, kwa uangalifu mkubwa, kwenye sinki maalum.

Ni mkusnyiko mkubwa na mbalimbali wa vyakula vilivyopangwa kwa maridadi, ikijumuisha matunda, mboga mboga nafaka na bidhaa nyingine za asili. Kuna vipande vya machungwa, zabibu, papai, kiwi, nyanya na matunda mengine.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira labda ukaguzi wa taka au kusafisha eneo fulani. Watu kadhaa wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa afya na usalama.

Ni mtoto akiwa ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono chenye tanki la maji, sabuni na beseni kilichowekwa nje katika mazingira ya shule au jamii. Kituo hiki kina nembo ya CMMB ikionyesha kuwa kimehifadhiwa au kusimamiwa na shirika hilo.

Ni sehemu ya maabara au chumba cha kazi chenye meza ndefu, iliyojaa vifaa mbalimbali. Juu ya meza, kuna vitu kama vile chupa, vyombo, na labda vifaa vya kupima. Ingawa si rahisi kuvitambua vizuri kutokana na ubora, baadhi ya vifaa vinaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Ni mwanga hafifu na unaonyesha vitu vichache vinavyo patikana sakafu au usoni fulani. Kuna kitu cheusi kisichoeleweka vizuri. Kinaonekana kuwa na maumbo yasiyo eleweka.

Ni chumba labda ofisi au chumba cha mapumziko. Dirisha kubwa la mstatili linaonekana wazi juu likiingiza mwanga wa asili. Chini ya dirisha, kuna kitu kinachoonekana kama meza au kaunta ndogo .

Ilichukuliwa kupitia dirisha au kioo kilicho na madoa au vumbi ambayo inafanya picha isionekane wazi kabisa. Inaonyesha chumba kinachoonekana kuwa kituo cha huduma za afya, hasa sehemu ya kupiga picha za x-ray . Kuna mtu amevaa shati la rangi nyekundu na suruali ya rangi nyepesi, akisimama mbali kidogo na mashine.

Ni eneo la gala au chumba cha kuhifadhi vitu, kukiwa na vitu vingi vilivyotupwa au kuhifadhiwa. Kuna sanduku la kahawia lililoandikwa vision pro gloves ,likiwa limejaa juu ya vitu vingine .ikionyesha kuwa lina glove .

Hili ni bomba la maji la kisasa. Linaonekana kuwa limewekwa katika bafu, au jikoni. Bomba lina muundo wa kisasa, na rangi ya chuma. Chini ya bomba, kuna kifaa kidogo cha rangi bluu, na nyeupe, kilichounganishwa na bomba.

Ni vifaa vya kisasa vya matibabu vinavyofanana na vile vinavyopatikana kwenye kliniki ya meno au chumba cha upasuaji mdogo. Katika yao kuna kiti cha mgonjwa kinachoweza kurekebishwa na karibu yake kuna vifaa mbalimbali kama vile taa ya upasuaji.

Kuna mtu, ambaye anaonekana kuwa daktari, wa meno, au msaidizi wa meno, akishika, au akirekebisha taa, ya kiti, cha meno, yuko ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki, ya meno.

Ni kifaa cha kielektroniki pengine redio au gari, au mfumo wa sauti kilichowekwa kwenye dashibodi au eneo lingine ndani ya gari. Skrini ya kifaa inaonyesha namba au ishara ya kijani zikionyesha mpangilio au habari inayohusiana na matumizi yake.

Ni vitu viwili vyenye umbo la koni au mrija, kimoja kikiwa cheusi au giza na kingine kikiwa chekundu kinachong'aa. Vitu hivi vimewekwa kwenye uso unaoonekana kuwa ghorofa na vinatoa kivuli chini yake kikiashiria kuwa chanzo cha mwanga kinatoka juu au mbele.

Ni chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali au kitengo cha huduma mahututi. Kitanda kinaonekana kikiwa na mgonjwa na kuna vifaa mbalimbali vya matibabu. Vilivyounganishwa.

Ni sehemu ya ndani ya chumba, ikiwezekana jikoni au sehemu ya huduma. Katikati kuna kifaa kirefu, cheupe kinachoonekana kama kisambaza maji, au mfumo wa kuchunja maji, kushoto kwa, kifaa hicho kuna samani ya mbao yenye rangi ya kahawia.

Kuna meza ya chuma yenye mabakuli au vikapu kadhaa vilivyopangwa juu yake. Kila kimoja kikiwa na vitu vidogo vilivyopangwa . Vikapu hivi vina rangi tofauti kama buluu, kijani, kijivu na nyeusi, na vinaonekana vikiwa na vitu vinavyoweza kuwa sindano, mirija ya maji au vifaa vingine vidogo."

Vya matibabu au vya maabara viliyohifadhiwa. Tunaweza kuona sanduku lenye vitu nyeupe vilivyofungwa ambavyo vinaweza kuwa sindano au vifaa vingine vya matibabu. Pia Kuna chupa dogo au vifaa vingine vilivyo vyeusi na vyekundu vilivyowekwa kwenye uso mweusi.

Ni kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kuwa skrini au paneli ya kudhibiti, ikiwa imewekwa kwenye mashine au mfumo fulani wa viwandani. Kifaa hicho kina skrini iliyo na taa au alama za kidijitali zinazoonekana wazi.

Kuna feni ya kusimama inayoweza kuwa inatumika kupunguza joto au kuhamisha hewa ndani ya chumba. Feni hiyo imewekwa katikati mwa sakafu yenye rangi ya kahawia isiyoiva, na inaonekana kuwa na mwangaza kutoka upande mmoja.

Ni mhudumu wa dharura ambaye amevalia sare ya kijani na manjano iliyo na mistari inayong'aa akimhudumia mwanamke ambaye ameanguka au ameketi chini. Mhudumu huyo anashika bomba la hewa na anaweka mwanamke barakoa ya oksijeni usoni wake.

Kuna mwanamke ameketi kwenye kiti huku ameibeba mtoto mdogo na mwanamke mwingine amesimama mbele yake akionekana kumhudumia au kumsaidia . Wanawake wote wawili wamevaa sare za bluu na nyeusi.

Ni mwanamke akishika kichwa chake kwa mkono mmoja na kuonyesha mkono mwingine mbele, ishara inayoweza kuashiria kukabiliana na kitu au kutaka kukizuia. Anaonekana kuwa na wasiwasi au akipitia hisia nzito.

Kuna kijana ameketi kwenye kiti akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono yake akionyesha ishara ya mawazo mengi, maumivu ya kichwa, au mkazo. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maneno Mental Health Awareness .

Kuna chupa ya dawa ya Paracetamol Infusion IP , ambayo jina la kibandishi ni APL-MOL . Dawa hii imeandikwa wazi kuwa ni single dose container na for IV use only na pia for human use only . Kifurushi kina ujazo wa 100ml .

Kuna wasichana wawili wa shule wakiwa mbele huku msichan wa kwanza akishika paikiti ya taulo za kujifunga .Nyuma yao kuna wanafunzi wengine wawili wakiwemo wavulana.

Inaonyesha daktari wa meno akiwa na mteja wake kliniki. Daktari amevaa sare za daktari inayojumuisha kofia ya blue na barakoa akimhudumu mteja anayekaa kwenye kiti cha meno.

Ni mama, akiwa ameketi kwenye benchi na mwanamke mwingine labda mhudumu wa afya, akimsaidia kumfunga kitamba mkononi. Mhudumu huyo amevalia koti la blue .

Kuna mwanaume amevaa barakoa na shati jeupe na suruali nyeusi akifanya usafi wa mikono kwa kutumia kituo maalum cha kunawa mikono kilicho mahali pa wazi pengine mahali pa umma.

Ni mtoto mdogo akionyesha ulimi wake nje huku mkono wa mtu mzima unaonekana kuwa wa kike, kutokana na kucha uliopakwa rangi nyeupe, ukiwa umeshika au kushikilia kitu karibu na mdomo wa mtoto, labda kumshikilia kumpa dawa.

Ni wanawake wawili kila mmoja akiwa amevaa barakoa ya blue usoni wakimshikilia mtoto mchanga. Mwanamke mmoja ambaye yuko upande wa kushoto anaonekana akimshika mtoto mchanga aliye uchi huku mwanamke mwingine upande wa kulia amevaa fulana ya miraba na kiti jeupe.

Kuna mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguliwa kwa ajili ya uchuguzi au matibabu. Mezani karibu na mgonjwa na daktari kuna vifaa mbalimbali vya meno. Ikiwemo vyombo vya uchuguzi au matibabu ya kinywa.

Kuna mwanamke amevaa barakoa ya akijaza maji kwenye vyombo viwili vya manjano. Anaonekana akitumia simu yake. Nyuma yake kuna dirisha lenye matundu ya chuma, na ndani ya dirisha hiyo kuna mwanaume mwingine amevaa barakoa ya bluu. Inaonekana kama sehemu ya huduma ya maji au duka.

Ni mwanaume wenye rangi nyeusi anayeonekana kuwa na sumbwi au bondia akiwa na uvimbe mkubwa au jereha juu ya jicho lake la kushoto. Uso wake unaonekana kuwa na jasho na labda akiwa amechoka au ana maumivu.

Kuna mwanamke aliyesimama, akiwa amevalia mavazi ya michezo na anaonekana kama anaweza kuwa amepata jeraha au maumivu kidogo kwenye mguu wake. Anaonekana akiwa na headphones .

Ni vifaa vya mchezo wa kuteleza kwenye theluji. Katikati kuna bodi nyeupe ya kuteleza yenye viatu vilivyounganishwa, na kwa kushoto kuna kofia ngumu yenye rangi ya machungwa na glavu.

Kuna mkono wa binadamu ukielekeza chini labda unashika au unagusia kitu kisicho onekana wazi. Mkono unaonekana kuwa na rangi ya kahawia, rangi ya ngozi ya kawaida

Ni mti mdogo wenye majani mabichi yaliyosimama wima, unaonekana kupandwa kwenye ardhi yenye mchanga au udongo usio na mmea mingi nyuma ya mti huo kuna mimea mengine hafifu na mazingira yanayoashiria kuwa ni nje.

Ni shamba au eneo lenye mimea iliyofunikwa kwa theluji au barafu, ambapo majani yanaonekana meupe kutokana na baridi kali. Hali ambayo si ya kawaida sana nchini Kenya isipokuwa katika maeneo machache ya miinuko mikali kama mlima Kenya.

Ni miti yenye matawi mengi na majani yanayonekana meupe au yenye rangi isiokolea yakipishana na matawi mengine yenye majani ya kijani kibichi na giza.